Kuta zilizopakwa rangi mbili, chini ya kijivu na juu nyeupe na njano. Juu ya mlango Kuna maandishi Kwa Jomvu Primary School Administration Block. Upande wa kushoto wa jengo kuna orodha ya Core values, self-reliance, tolerance, , diligence na punctuality . Anga ni ya buluu na kunayo miti ya mijani mibichi.

Mtu mmoja amesimama huku ameshika mfuko wa kuchapa kwa mikono huku amevaa jaketi nyekundu. Mbele yake mwingine aliye kwenye kiti cha magurudumu amevalia mavazi ya buluu na glavu ya kijani akiendelea na mazoezi ya nguvu na mafunzo ya kujilinda. Dirisha lenye mwanga wa asili lipo nyuma yao. Vifaa vilivyo pembeni na nafasi wazi ya sakafu inaonyesha mazingira yanayofaa shughuli za kimwili.

Uwanja wa michezo wenye vifaa kadhaa vya kuchezea na watoto. Kuna eneo kubwa la udongo linaloashiria kukanyagwa. Kuna seti ya bembea yenye ngozi ya chuma yenye rangi nyekundu na nyeupe. Nyuma kuna muundo mwingine wa kuchezea wenye slaidi pia zina sehemu ya kupanda ikiwa na rangi ya buluu na kijani na nyekundu. Jengo la mawe na miti mingi yenye majani mengi inaonekana kuzunguka eneo hilo.

Karatasi nyeupe ya mtihani wa kazi ya shule yenye maswali na nafasi za kujibu. Katikati kuna mchoro wa mraba mwekundu. Karatasi inaonekana kuwa na maandishi yaliyochapishwa na kuna mstari uliopigwa juu ya karatasi. Baadhi ya maandishi yamefichwa.

Katikati kuna dawati au kabati ndogo la kubebea vitu lenye rangi nyeupe na sehemu ya mbele nyeusi na lina magurudumu chini. Nyuma ya kabati hilo, upande wa kushoto kuna dawati lingine refu lenye kompyuta na kuna kiti cheupe kinachoonekana. Juu ya kabati kuna vitu kadhaa zimewekwa vikiwemo karatasi na labda kitambaa chekundu. Upande wa kulia, kuna mlango ambao wenye rangi nyeusi.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa lililojengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia na mistari mieupe ya kamba, nyumba ina madirisha mengi yenye vioo vilivyong'aa, chini kuna kichaka kikubwa cha kijani kibichi na ndani yake kuna ishara yenye maandishi ambayo haisomeki vizuri anga inaonekana kuwa wazi na kuna rangi ya bluu.

Uwanja wanjengo ulio na nyasi fupi na njia iliyotengenezwa. Katikati kuna mlingoti mrefu wa rangi nyeupe uliosinikwa kwenye duara la zenge. Njia hiyo imepakana mipaka iliyopandwa mimea mifupi yenye rangi mbali mbali kijani na manjano. Nyuma ya mlingoti kuna jengo lenye ghorofa moja likiwa na rangi ya bluu na mapambo meupe.

Mwanariadha wa kiume amesimama kwenye uga wa riadha, amevaa fulana nyekundu yenye neno Kenya mbele. Anaonekana amechoka kidogo au amaehema labda akimaliza mbio. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo au maneti ikionyesha kuwa yuko katika uwanja wa riadha wa inje. Ana saa mkononi mwake na anaonekana kuwa na umakini.

Timu ya soka ya watu wenye ulemavu na viungo kutoka Kenya wakiwa wamevalia sare zao za michezo zenye rangi nyeusi, nyekundu na kijani. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakitumia magogo maalum na mpira wa miguu umewekwa mbele yao. Wamesimama kwenye uwanja wa mpira wa miguu wenye nyasi bandia. Nyuma yao kuna uzio.

Kurasa mbili za kitabu cha shule. Sehemu ya juu inazungumzia rules for skin care na kuna michoro ya watoto wanne wanaoshiriki katika shugli za usafi. Sehemu ya chini inaonekana kama, Cleanliness Chart, na kuna mduara mkubwa wenye michoro ya vitu mbali mbali vinavyohusiana na usafi wa kibinafsi na mavazi.

Nguzo ya mwamba mweusi, mlango mwekundu wenye maandiko, sakafu ya saruji ukuta wa mawe na una rangi nyeupe. Juu yake mimea ya kijani kibichi yako mbele ya jumba hilo. Kuna dirisha la kioo na mwangaza, dalili ya kuwa mchana.

Jengo kubwa la ghorofa kadhaa labda shule au chuo lenye rangi ya machungwa na paa la kijani kibichi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye uwanja wa mbele wa jengo hilo. Pia kuna magari yaliyopaki karibu na jengo. Mandhari ya jumla yanaonyesha eneo lenye shughuli nyingi.

Mwanamke mmoja ameketi chini huku ameshikilia bango lenye maneno PARIS 2024 QUALIFIED lenye rangi samawati. Amevalia mavazi ya rangi nyekundu, nyeusi na kijani kibichi yenye maneno Kenya mbele yake. Kuna mashua ilio kwenye maji mengi nyuma yake na miti, barabara ya murram .

Mlingoti mrefu uliopandwa katikati ya eneo lililotunzwa vizuri. Linaonekana kama bustani. Chini ya mlingoti kuna duara lililojengwa na maua na mimea yenye rangi ya njano yaliyopambwa kuzunguka. Nyuma yake kuna miti mirefu yenye majani mabichi na majani ya njano. Na kwa umbali kuna tenki la maji lenye rangi nyeusi. Anga ni wazi na mawingu machache.

Ni ukurasa wa ubao mweupe. Umeandikwa kwa mkono tarehe Monday 24th February 2025 kwa rangi ya samawati pamoja na swali ifuatalo why did the second world war start kwa kalamu nyeusi. Swali hilo linaonyesha dhahiri kuwa ni sehemu la somo la dhidi. Juu ya ubao kuna mchoro yenye majina ya miezi aprili na mei kwenye ukuta wa rangi ya manjano.